Mazingira ni ya makazi ya ng'ombe ambapo ng'ombe wanalala. Kuna mwanaume mmoja amesimama ameshikilia maji akimwagilia ng'ombe huku mwingine akisugua ng'ombe hiyo. Inaonekana kuwa anafanya usafi kwenye ng'ombe hizo. Kuna ng'ombe mwingine aliye kando anaonekana wa rangi nyeusi na matope ya nyeupe. Kisha ng'ombe huyu mwingie ana rangi ya manjano.

Migomba mingi ikiwa imepandwa ndani ya chafu kubwa. Majani yake ni mabichi na mimea inaonekana imestawi vizuri. Kuna udongo wenye nyasi chini. Miundo ya chafu inaonekana wazi juu. Hali ya hewa inaonekana tulivu na unyevu.

Kipini au gari safi nyeupe iliyowekwa kwenye kitambaa cheupe cha jaji ikichujwa. Upande wa kulia sufuria yenye kiowevu chenye rangi ya maziwa inaonekana kama mchakato wa kutengeneza jibini unaendelea.

Shamba kubwa la migomba mchanga inayo aanza kukuwa. Migomba imepanda kwa safu na udongo unaonekana kuwa wenye rotuba. Majani ya migomba ni mabishi na yenye afya kuashiria ukuaji mzuri wa...

Mgongo wa andizi mbicha wa umefunikwa na plastiki ya bluu kabla kulinda matunda dhidi ya wadudu au magonjwa. Kesi zingine pia zimefunikwa chini yake, zikionyesha mkulima ana jali mavuno yake.

Ndizi mbili zikiwa zimeiva na zina rangi za njano zimetoka shambani. Zimekatwa na kuwekwa kwenye meza ya mbao. Zina mistari fulani ya kahawia ikionyesha zimeanza kukomaa. Ziko juu ya ubao wenye rangi nyeupe uliopigwa rangi kama vibao. Zimepangwa kwa umaridadi zikiwa zimeegemeana.

Ng'ombe wawili wana kamuliwa maziwa kwa kutumia mashine ya kisasa. Mmoja anaonekana wazi, akiwa na mashine ya kukamua imeshikamana kwenye chuchu zake. Huku mwingine akionekana nyuma yake, sakafu inaonekana kuwa safi na maji kidogo yamefika chini.

Mtu anaonekana akimkama ng'ombe. Amevaa kofia nyekundu, shati jeusi, suruali na sandara . Amepiga magoti chini. Ng'ombe ana rangi nyeupe na maziwa yanaonekana yakimiminika kwenye chombo cheupe. Wanyama wako ndani ya zizi iliyotengenezwa kwa miti. Ardhi ina udongo na mwanga mzuri wa jua.

Mfanyikazi akinyunyizia dawa ng'ombe ndani ya zizi. Amevaa suti ya bluu na kubeba kifaa cha kunyunyizia dawa mgongoni. Ng'ombe wengine wanaonekana nyuma katika mazingira ya mashambani. Inaonekana kama shughuli ya kudhibiti wadudu.

Mkulima ameketi chini akikamua ng'ombe wa kahawia. Ndoo ya bluu iko chini ya ng'ombe ya kukusanya maziwa, mazingira ni ya kijiji, kuna miti na ukuta wa mawe nyuma, ardhi ni ya udongo wenye mavumbi.

Mwanamke mmoja amevaa koti jeupe na kofia ya nywele, akimwaga, ikimiminika cheupe kwenye mtungi mkubwa wa chuma. Mtungi mwingine kadhaa imepangwa nyuma yake. Eneo hii inaonekana kuwa kiwanda cha maziwa au mahali pa kusindika chakula.

Rundo kubwa la ndizi mbichi zikiwa zimerundikwa chini. Watu kadhaa wamekusanyika karibu, baadhi yao wamekaa wengine wamesimama mbali. Mazingira yanaonekana kama soko la wazi.

Mandama kadhaa weupe na weusi wamesimama kwenye zizi. Nyuma yao kuna banda kubwa lenye ng'ombe wawili. Udongo chini unaonekana kuwa na unyevu.

Mkungu mkubwa wa ndizi mbichi unaonekana ukining'inia kutoka kwenye mti. Majani mapana ya kijani ya mmea wa ndizi yamemsunduka. aziri ina mimea mengine na hanga la wazi.

Ndama wawili wa kahawia wanasimama kwenye njia nyembamba, wakiloweshwa na maji wanayonyunyuziwa kutoka juu. Eneo linaonekana kama shamba la mifugo lenye ua wa chuma na ardhi kavu, mbingu ni bluu.

Lori kubwa jeupe la Mount Kenya Milk , lenye tanki la fedha limesimama barabarani. Mwanaume amevaa kofia nyeusi na koti la kahawia akishughulikia mitungi miwili ya maziwa. Watu wengine wachache wanaonekana karibu na lori.

Shamba la ndizi, linaloonyesha mkusanyiko wa ndizi mbichi zilizokatwa kutoka kwa mgomba. Ndizi hizo zimeenea chini, zikionyesha mavuno mengi, tayari kwa usafirishaji au uuzaji.

Mwanaume akikamua ng'ombe. Amevalia sare ya kijani kibichi na buti nyeusi. Ndoo nyeupe imewekwa chini kukusanya maziwa. Ng'ombe mwingine anaonekana nyuma.

Watu wanapanda miti ya ndizi katika eneo la wazi. Wanaume kadhaa wamejishughulisha na kupanda mimea hio wakionyesha juhudi za upandaji miti mashambani.

Ndizi tano zilizoiva zimetenganishwa zikiwa na rangi ya manjano iliyokolea. Zimepangwa vizuri na zinaonekana ziko tayari kuliwa.

Wafanyakazi wawili wanaonekana wakishughulikia maziwa, mmoja amevaa koti jeupe la maabara na kofia. Anamiminia maziwa kutoka chombo kilicho kikubwa cha alumini kwenye tanki, mwingine amevaa sweta nyekundu.

Shamba hii ng'ombe weusi wawili wana shughulikiwa na watu. Wakiwemo mwanamke aliyevaa kofia. Watu hao wana onekana wakiwafuga ng'ombe au chini ya makazi rahisi. Inaashiria shughuli za ufugaji wa ng'ombe wa maziwa.

Mwanaume anasimama karibu na mkungu kubwa wa ndizi mbichi. Amevalia shati na koti akishika mkungu huo kwa uangalifu. Majani mapana ya kijani kibichi ya mmea wa ndizi yanamzunguka na miti mingine inaonekana nyuma.

Mtu aliyevaa kanzu jeupe na maski anamwaga kimiminika jeupe kutoka ndoo ya chuma. Ndani ya mashine kubwa kimiminika hicho kinapitia kitambaa jeupe kilichowekwa juu ya mashine. Mashine hiyo ina mabomba kadhaa ya chumba chenye --

Ng'ombe kadhaa wanatafuta chakula kwenye dump la takataka lililojaa mifuko ya plastiki na taka nyingine. Ng'ombe hao wana rangi tofauti wengine weusi, wengine weupe na wengine hudhurungi na wamesimama karibu na uzio.

Mwanake akishikilia ndizi chache mkononi mwake, akisimama karibu nao mirundo mikubwa ya ndizi zilizoiva. Ndizi hizo zina rangi ya manjano, zimepangwa kwa wingi juu ya meza au kitambaa. Anaonekana kuwa ni muuzaji sokoni, akitabasamu kwa wateja wake.

Kichungu kikubwa kinachemka, na donge cheupe la maziwa lina tenganishwa na maji. Ya manjano. Mwisho wa kijiko cha mbao huonekana upande wa kushoto.

Kiwanda kikubwa. Poda nyeupe, imemwagika kutoka kwenye mashine na kusafirishwa kwenye mkanda unaonekana kama hatua ya uzalishaji ambapo malighafi yanasindikwa au kusafirishwa.

Mtu amevaa suti la manjano na kofia akipulizia dawa ng'ombe mweusi na mweupe . Ana kifaa cha kunyunyizia mgongoni. Ng'ombe amefungwa ndani ya zizi la mbao. Kuna miti nyuma.

Majani makubwa ya migomba yanafunika yakitoa kivuli na kutoa mwonekano wa kijani kibichi. Wingu la linaonekana kupitia nafasi zilizoachwa na majani kuashiria hali ya hewa nzuri.

Mtu aliyevaa kofia ya pikipiki anamwaga maziwa kwenye mapipa meupe yaliyopakiwa kwenye lori dogo. Mandhari ya nyuma yanaonyesha eneo kame yenye miti michache. Inaonekana kama shughuli ya kukusanya au kusafirisha maziwa mashambani.

Ndizi mbichi zimepangwa kwenye eneo la wazi zikiwa bado hazijaiva. Ndizi hizi zinaonekana zimetoka shambani tayari kwa usafirishaji au kuuzwa katika soko la ndani.

Mkungu mkubwa wa ndizi mbichi zenye rangi ya kijani kibichi, zimeungana pamoja kwenye shina la mmea wa ndizi. Majani makubwa pia ya kijani yanaonekana pande zote zaa mkungu yakizunguka matunda. Inaonekana kama shamba la ndizi.

Mwanamume amesimama karibu na ng'ombe kadhaa chini ya banda. Kuna miti na manyazi mengi yaliyokauka chini. Bandari inaonekana kame na ina mimea michache.

Wanaume wawili wakimwaga maziwa kutoka chungu kimoja kwenda kingine, mmoja amevalia koti la kahawia na suruali nyeusi, mwingine, ana kofia, ya njano na nguo za bluu. Wamesimama karibu na pikipiki iliyo na trailer iliyobeba mkebe mkubwa wa maziwa.

Shamba kubwa la miti ya ndizi limeenea mbele, zikiwa zimepandwa kwenye ardhi yenye udongo wa kahawia. Mbegu changa zinaonekana zikimea kati ya sava za miti, chini ya anga ya blue yenye mawingu.

Wanawake wawili wamevaa sare nyeupe, kofia na barakoa, wakichanganya maziwa kwenye chombo kikubwa. Mwanamke mmoja anachukua kitu kutoka kwenye pakiti akitumia kijiko. Nyuma yao watu wengine wamesimama wakiangalia.

Mtu akichukua sampuli ya maziwa amevalia koti la buluu, barakoa nyeusi, glavu nyeupe na kofia nyeupe. Anaonekana akimimina kitu kutoka kwenye chombo kidogo kwenye mikembe mikubwa ya maziwa. Kuna tanki kubwa la chuma nyuma yao.

Shamba la ndizi limemesha mkungu mkubwa wa ndizi mbichi zikining'inia kwenye miti. Majani ya ndizi yamefika na udongo chini una matawi yaliyoanguka, ikionyesha mazingira ya shamba.

Wanyama wawili, mweusi na mweupe wamelala chini. Mmoja anaonekana amelala fofofo, huku mwingine akionekana akiwa amejipinda. Udongo ni mkavu na kuna nyasi chache kwa mbali.

Rundo kubwa la ndizi mbichi zenye rangi ya kijani kibichi. Ndizi zimepangwa kwa safu ndefu kwenye ardhi yenye udongo kuashiria mavuno mengi au eneo la biashara ya ndizi.

Ng'ombe wengi wamelala ndani ya zizi. Baadhi wana rangi nyeusi na nyeupe, wengine ni weusi kabisaa. Chini kuna nyasi kavu na safi. Pia kuna baadhi ya nyasi ya kijani zilizotengwa kwa ajili ya kulisha.

Rundo kubwa la ndizi mbichi, limepakuliwa kutoka kwa lori mbili zikiashiria shughuli ya biashara au usambazaji. Watu wanaonekana wakishughulikia ndizi hizo zikiwa zimefungwa kwenye mashada makubwa. Tayari kwa soko.

Mkono ukishika ndizi mbichi zilizomenywa baadhi ya maganda ya ndizi yanaonekana kando. Ndizi zilizomenywa zina rangi nyeupe. Nyuma yake kuna ndizi zingine ambazo hazijamenywa zenye rangi ya kijani kibichi. Zote ziko kwenye sinki ya jikoni.

Gala limejaa maboma ya nyasi zilizokaushwa na kupangwa kwa sakafu. Maboma yamepangwa juu ya mambao za chini. Nyasi ni za kijani kibichi na zimefungwa kwa kamba. Mazingira ni ya ndani ya jengo la kuhifadhi chakula cha wanyama. Ni ya wanyamapori. Ni hifadhi ya nyasi kwa ajili ya msimu wa kiangazi.

Mwanaume akikamua ng'ombe. Ng'ombe huyo ana rangi nyeusi na nyeupe. Mwanaume amevalia nguo ya buluu na amekaa chini akikamua maziwa kwenye ndoo nyeupe. Ng'ombe mwingine anaonekana nyuma, watu wengine wako mbali.

Mazingira ni ya zizi la ng'ombe.Ng'ombe wengi wanaonekana. Wengine wapo kando wenye rangi nyeusi na nyeupe kisha kuna ng'ombe aliyesimama mwenye rangi ya manjano na nyeupe. Anaonekana anakaguliwa maziwa kwa njia ya teknolojia huku wakitumia pipes ambazo zinatoa maziwa kwa njia ya haraka na ya kiteknolojia. Mazingira ni ya shambani au kijijini.

Kishada kikubwa cha ndizi mbichi zenye rangi ya kijani kibichi, zimeunganishwa kwenye mti wa ndizi, huku majani makubwa ya kijani yakionekana nyuma. Ndizi zimepangwa vizuri zikionyesha ukuaji mzuri.

Eneo la shamba la migomba zikiwa zimepandwa kwa safu. Migomba mingi ina ndizi changa bado za kijani. Udongo unaonekana kuwa mwekundu, inaonyesha shamba kubwa la biashara ya ndizi.

Mwanaume amesimama karibu na ng'ombe mweusi na mweupe ndani ya panda ya kufunga. Amevalia koti nyeupe suruali ya jeans na shati jeupe akishika mfuko mkononi.

Mimea michanga yenye rangi ya kijani kibichi. Mazingira ni ya mimea ambapo zimepandwa bado kwenye nasari zikingoja kuwa kubwa ndio ziweze kupandwa au kununuliwa. Mazingira ni ya kilimo.

Ng'ombe kadhaa wako ndani ya zizi. Ng'ombe hao baadhi wakiwa weusi na weupe. Wanala nyasi kutoka kwenye sehemu za kulia chakula. Mifuko kadhaa mikubwa ya chakula cha mifugo imelala chini mbele ya ng'ombe.

Watu watatu ndani ya chumba. Wawili wamevaa makoti meupe na buti ndefu nyeupe, wakisimama karibu na sufuria kubwa jikoni. Mmoja anachanganya kitu ndani ya sufuria. Mwanamke mwingine ameketi upande mwingine pia amevaa koti jeupe na buti akiangalia mwelekeo wao.